Hawa ni wafanyikazi wa Huduma Center ambao wako katika ofisi ya Posta. Wafanyikazi hawa wanaonekana kuwa katika mkutano ambao wanaelezwa aina mbalimbali ama wanaongea kuhusu vitu ambayo inawasumbua au namna ambayo wanaeza imarisha sekta hii.

Mtaro ni vizuri sana serikali ikiitengeneza. Naona kuna mtaro ambao ni inaoonekana kuwa unataka kutengenezwa na serikali ya kaunti. Na mtaro ni vizuri sana, kama wakati ambayo inatengenezwa, inatengenezwa kwa njia ambayo haitaharibika kwa urahisi tena.

Ni kama hawa wametoka katika mkutano na mmojawapo nikiona ni gavana wa kitambo ambaye anaitwa Evans Kidero na raisi wetu pia ambaye alikuwa anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta na wako na furaha sana na ni kama wanapiga gumzo wakitembea.

Mchezo wa kananda ni mchezo muhimu sana katika maisha ya vijana na katika picha hii naiweza kuiona wachezaji ambao wanacheza katika sehemu ya ama mahali wa kucheza ambayo kwa kimombo tunaita stadium ya police Sacco.

Huduma centre ni ofisi kubwa ya wakenya ya serikali ambayo inasaidia wananchi katika vitu mbalimbali. Ya kwanza inaezasaidia kama umepoteza kitambulisho ama unataka kitambulisho unakuja hapa na watakusaidia jinsi ambao unawezapata kitambulisho. Kitu ingine ni maybe unataka cheti ya kutoka nje.

Ofisi wa Huduma centre . Ofisi muhimu sana huku nchini. Ukiwa unatafuta kitambulisho kuja hapa ofisi wa Huduma centre na utasaidiwa. Ikiwa unatafuta cheti ya kutoka nje, utakuja hapa na utasaidiwa. Ni ofisi muhimu sana ambaye yanasaidia wakenya kwa vitu mbali mbali.

Hawa ni wachezaji kwa kimombo tunaeza ita rugby na ni kama wamejaribu na wameshinda mchezo ambao walienda kucheza huko nje. Wachezaji hawa ni hodari sana ambao wanainuwa jina yetu ya Kenya juu sana, maanake wako na ujuzi mkuu ya kucheza.

Sehemu kwa kutupa takataka sio kando ya barabara. Tabia hii ni tabia mbaya sana ambaye serikali yanafaa kuyasimamisha. Inafaa watengeneze mahali ambapo takataka kama hizi zinatupwa. Kando ya barabara inaweza leta madhara mbalimbali hata maugonjwa.

Ukiona wamama na watoto wao ujue hapa ni hospitalini sana sana ni wakati ambao wanapatiana watoto chanjo na kuwapatia tena neti. Sana sana, vitu kama hizi ukiona wamama wanapewa chanjo na pia wamepewa neti kumanisha ni vitu ambayo yanahusiana na ugonjwa ya malaria.

Hapa ni ofisi ya Huduma Center . Sehemu hapa inaonekana kuwa ni mahali pa kuchukua kitambulisho ya watu. Pia inaonekana kuwa ni wenye wanasaidia watu kuwatengenezea kitambulisho yao.

Kwa wakati moja rais wetu Doctor William Ruto alikuwanga rafiki sana na jaji mkuu Martha Koome na kwa sasa sijui kitu ambayo lilifanyika ambaye sasa wamekuwa maadui.

Inaonekana kuwa kuna mchezo ambayo inaendelea hapa. Hapa wako katika kiwanja ambao watu wanacheza. Sana sana inaonekana kuwa ama nafikiria inaezakuwa ni mchezo wa kadanda ambayo watu hupenda kukuja na hizi vitu ambazo wamebeba katika mikonani mwao. Hao watu wanafurahia sana wakiona.